Kundi la watu wazima limeketi ndani ya chumba chenye mpangilio wa darasa, wakishughulika na vitabu na madaftari vilivyopo mezani. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kujifunza inayotekelezwa kwa utulivu, katika mazingira ya elimu ya watu wazima.

Watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakisikiliza kwa umakini kila mmoja akiwa na kitabu mbele yake mezani, huku mwalimu akiwa amesimama mbele ya ubao akitoa maelezo kwa msisitizo.

Jengo dogo la shule ya awali, limezungukwa na vifaa vya kuchezea watoto kama bembea, miteremko na miduara ya kuchezea, vikionyesha mazingira rafiki kwa ukuaji wa maendeleo ya watoto wadogo wanaopelekwa katika shule hio.

Eneo limepambwa kwa rangi angavu na limepangwa kwa bembea za kuchezea watoto likitoa mazingira salama na safi watoto kwa njia inayofaa.

Rafu ya mbao imepangwa vizuri ndani ya darasa. Ikiwa na vitabu vya hadithi, vitabu vya somo na vifaa vya kujifunzia kwa watoto wadogo. Vyote vikiwa sehemu salama ya kusaidia wanafunzi kupata maarifa kwa urahisi.

Kitabu kimefunguliwa vizuri huku kikiwa na picha zenye kuvutia pamoja na maandishi yaliyopangwa kwa ufasaha, kikilenga kuwasaidia wanafunzi wa hatua za awali kuelewa kwa urahisi masomo yao kupitia maelezo ya kuona na kusoma.

Kitabu kilichoandikwa kwa lugha rahisi, kina picha za kuvutia na maandishi yaliyopangwa kwa makini, vikisaidia wanafunzi wa ngazi za awali, kuelewa masomo kwa njia ya kuona na kusoma kwa urahisi.

Kararatasi ya mtihani wa mwanafunzi imewekwa mezani ikiwa na maandishi yaliyochapwa vizuri pamoja na alama za picha, zinazomsaidia kuelewa maswali ikionyesha mazingira ya ufunzaji katika ngazi ya elimu ya msingi.

Kitabu cha somo la baiyolojia kimejaa maandishi na picha zinazofafanua kwa kina masomo mbalimbali ya sayansi ya maisha, kikitumika kwa wanafunzi wa shule za sekondali katika kujifunza na kuelewa mada za kiafya na mazingira.

Mwanafunzi akiwa amejizatiti akishika vifaa

Maabara imepangwa kwa mpangilio wa kisasa, ikiwa na meza, viti na bomba mbalimbali zinazo tumika kwa majaribio ya sayansi, ikitoa mazingira bora kwa Wanafunzi wa sekondari kufanya mafunzo ya vitendo kwa usahihi na usalama.

Mkufunzi wa kike ameketi kwenye kiti maalumu ndani ya chumba cha masomo cha vyuo vikuu. Nyuma yake kuna rafu imejaa vitabu mbalimbali vinavyotumika kufundishia vinavyochangia kukuza maarifa na elimu ya wanafunzi.

Mkufunzi amesimama mbele ya kundi la wanafunzi ndani ya chumba cha masomo cha vyuo vikuu, akifundisha kwa kutumia mbinu za kitaalamu ili kuwasaidia kupata maarifa na ujuzi wa kitaalamu.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa la kisasa huku akimsikiliza mkufunzi wao kwa makini, mazingira ya darasa yanaonyesha vifaa vya kisasa vya kujifunzia, hali inayowezesha elimu ya juu yenye ubora na uelewa wa kina.

Wanafunzi wamekusanyika katika eneo la wazi nje ya vyuo vikuu, wakijishughulisha kwa kusoma kwa makini, wakitumia vitabu na vifaa vingine kama kompyuta kwa kujifunzia, kwa ajili ya kuongeza maarifa yao na kufanikisha malengo ya kitaaluma katika mazingira ya ushawishi na msisimko wa pamoja.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wameshika vitabu na majarida wakijisomea kwa makini hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza kwa bidii katika taasisi ya juu ya elimu.

Wanafunzi wameketi kwenye viti maalumu kila mmoja akiwa ameketi katika vyumba vinavyosaidia ufundi na kitaaluma

Wanafunzi wako katika chumba maalumu wakifanya mafunzo kwa vitendo, wakitumia vifaa na zana mbalimbali kujifunza stadi za kazi zinazowawezesha kupata ujuzi wa kitaalamu kwa ajili ya maisha ya kazi.

Kundi la watu kadhaa wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga wakishikilia mashine mbalimbali kwa makini, wakijifunza na kufanya mazoezi ya vitendo katika mazingira ya elimu ya ufundi na teknolojia.

Wanafunzi wameshika vifaa mbalimbali vya mafunzo wakijifunza kwa vitendo katika darasa la elimu ya ufundi, wakitumia ujuzi huo kujiandaa kwa taaluma zinazohitaji uwezo wa mikono na maarifa maalumu.